Huyu ni mwanabiashara mwanamke, anayeuza bakeli za mkono za shingo pia vitenge na pia vikapu na amekaa chini kwenye kiti